Hapa ni shule, darasa ya wanafunzi imefunguliwa. Kuna maua enye imepandwa kuzunguka kwa madarasa.

Haba ni kiwanja kuna hema lenye limetengenezwa kadikadi ya kiwanja na kuna mitungi zenye zimepengwa huko kando ya giwanja.

Mlemavu huyu ameketi kwa kiti yake. Anafanyiwa mazoezi na huyu mtu mwengine ili ajue kupigana na watu wengine.

Hapa ni kiwanja ya kuchezea mpira ya kandanda. Walemavu au wachezaji wako kiwanjani wakiendelea na mazoezi yao.

Shule zote nchini Kenya, watoto wadogo wa chekechea wametengenezewa vitu zenye wanatumia wakati wanataka kucheza

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi, imefunguliwa ukurasa wa mia moja na sabini. Kwa ukurasa hii, kuna mwalimu na mwanafunzi mwenye ameshika viatu kwa mkono yake.

Hapa ni kiwanja. Wanariadha hawa wamemaliza kukimbia mbio zao hapa kiwanja.

Hawa ni wanariadha. Wako kiwanjani wakiendelea na mbio zao na wengine wamemaliza.

Mlango hii imefungwa, mlango ambayo imetengenezwa kwa njia tofauti na milango zingine hii kuna mahali unaweka kifunguo wakati unataka kufungua.

Hizi ni vitabu vya kusoma zimewekwa juu ya meza, vitabu hizi ni ya gredi saba na Kuna waya juu ya kiti.

Huyo ni mwanariadha mlemavu ako kiwanjani akiendelea na mazoezi yake ya kukimbia kiwanjani.

Huyu ni mwanariadha kipofu, anatumia baiskeli yake ya kukimbia kiwanjani.

Hapa ni darasa la wanafunzi, hakuna mwanafunzi hata moja hapa darasa. Kiti imetengenezwa kushikaa na meza ya kuweka kitabu.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa vizuri na imepakwa rangi ya aina tofauti. Ni ya gorofa na kuna njia ambao wakati unataka uende gorofa ya juu unapitia.

Hizi ni maswali za mwanafunzi , mwalimu amemwndikia hili mwanafunzi ajibu.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Wako kiwanjani wakiendelea na mbio zao za mita elfu tano.

Mlemavu huyu anakaa kwa kiti, amewekewa chuma miguu yake anaitwa Asiya Sururu.

Huu ni mzee aliyesimama kwenye nyumba yake kubwa na mtoto wake

Hawa ni wanariadha wa nchi ya kenya wako kiwanjani wakiendelea na mbio zao

Hii ni mlango ya nyumba imefungwa, na juu iliwekwa kioo. Nyumba hii haijakamilika kujengwa.